Haya ni magari ya aina mbali mbali, kuna gari nyekundu hapa, kuna gari nyeupe pia, zote zimapangwa katika laini, inakaa ni kana kwamba yanauzwa.